Miongoni mwa eneo la shule ya chekechea au awali, eneo ambalo lina vifaa vya michezo. Ikiwa inaaminika katika jamii, michezo ndiyo afya basi vifaa hivi husaidia kukuza afya ya mtoto na kumsaidia aweze kukua kitaaluma.

Ni moja ya shule iliyojengwa kwa miundo mbinu bora na ya kisasa ya ufundishaji hali inayothibitika kutokana na uwepo wa wingi wa vifaa vya michezo vinavyopatikana katika shule hiyo, vifaa ambavyo vinasaidia kuongeza uelewa wa mtoto kitendo ambacho kinasaidia kukuza taaluma na kuongeza maarifa.

Ni kitabu cha shule ya msingi, chenye maelezo na picha ikiwa nia na madhumuni ya kitabu hiki ni kuhakikisha kinatoa mafunzo kwa wanafunzi, ili kupelekea wanafunzi hao kupata maarifa na kukuwa kitaaluma.

Ni mwalimu wa jinsia ya kiume aliyekuwa katika moja ya darasa, akitoa mafunzo kwa wanafunzi ikiwa mwalimu huyo anafundisha somo la kiingereza, ili kuhakikisha wanafunzi hao wanaomzunguka wanapata maarifa na kuweza kukua kitaaluma.

Ni miongoni mwa vitabu vya shule ya msingi, vitabu ambavyo vimekuwa vikitumiwa na walimu kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wanafunzi, ikiwa nia na madhumuni ya vitabu hivi ni kuhakikisha wanafunzi wanaongeza maarifa na kukuza taaluma, hali ambayo huwasaidia kuwa na matokeo bora kwenye mitihani yao.

Ni moja ya kitabu cha shule ya msingi, kinachotumika kutoa mafunzo kwa wanafunzi ikiwa nia na madhumuni ya kitabu hiki ni kuhakikisha wanafunzi hawa wanaongeza maarifa na kukua kitaaluma, hali itakayoweza kusaidia wanafunzi hawa kufanya vizuri katika mitihani yao.

Ni miongoni mwa mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike, aliyekuwa katika darasa la wanafunzi wenye jisia tofauti, ikiwa mwalimu huyo anatoa mafunzo ya somo la hisabati, ili kuhakikisha wanafunzi wanaongeza maarifa na kukua kitaaluma, ili waweze kufaulu katika mitihani.

Moja ya karatasi yenye maswali maswali ambayo yametumika kumpima mtoto wa shule ya msingi, ili kujua uelewa wake kutokana na mafunzo aliyopata, kitendo hichi kinakwenda kumsaidia mtoto kujua udhaifu aliokuwa nao ili kuweza kumkuza kitaaluma.

Ni moja ya darasa, lililojengwa kwa miundombinu bora ya kisasa ikiwa, darasa hili lina vifaa bora vya ufundishaji ambapo miongoni mwa vifaa hivo ni viti na meza pia ubao wa kufundishia na ramani zilizobandikwa ukutani zinazoashiria ufundishaji bora unaopatikana katika shule hii.

Ni moja ya eneo la shule ya sekondari lenye uwepo wa vifaa vinavyotumika kufanyia uchunguzi ikiwa jina maarufu la eneo hili ni maabara; maabara ambayo hutumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kujifunza masomo mbalimbali kwa vitendo, hali ambayo huwasaidia kupata maarifa na kukua kitaaluma.

Ni moja ya eneo ambalo hutumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kujipumzisha kutokana na uchovu wa masomo ya siku nzima. Ikiwa eneo hili lina malazi, malazi ambayo huwasaidia wanafunzi kupumzisha mwili na akili. Hali ambayo huwasaidia kukua kitaaluma.

Ni moja ya eneo la shule ya sekondari ambalo lina uwepo wa mwalimu wa jinsia ya kike anayejishughulisha na shughuli za upangaji vitabu, ikiwa mwalimu huyo anahakikisha vitabu hivyo vinakaa kwa mpangilio ili kuwa rahisishia wanafunzi kupata vitabu hivyo kwa ajili ya kujisomea.

Ni kitabu cha shule ya sekondari kinachotumika kutoa mafunzo ya sayansi ikiwa kitabu hicho kina picha na maandishi yanayoashiria vilivyomo ndani ya kitabu hicho, ikiwa kitabu kina picha ya mtu aliyekuwa maabara akifanya uchunguzi ikiwa ni sehemu ya mafunzo ambayo yanatolewa kwa wanafunzi.

Ni moja ya eneo la shule ya sekondari, lijulikanalo kama maktaba ikiwa eneo hili lina baadhi ya wanafunzi wanaochagua vitabu kwa ajili ya kwenda kujisomea, ikiwa nia na madhumuni ya eneo hili ni kuhakikisha wanafunzi wanaongeza maarifa na kukuza taaluma.

Ni wanafunzi wa jinsia ya kike waliokuwa katika moja ya shule ya sekondari ikiwa wanafunzi hao wanafanya mtihani, mtihani ambao utapima uwelewa wao kutokana na mafunzo waliyoyapata shuleni hapo kwa muhula mzima ikwa nia na madhumuni ya mtihani huo ni kuhakikisha walimu wanajua madhaifu ya wanafunzi wao.

Ni moja ya eneo la shule ya sekondari eneo ambalo linajulikana kama maabara, ikiwa eneo hili lina vifaa vya kisasa ambavyo hutumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kujifunza ikiwa nia na madhumuni ya vifaa hivi ni kufanya uchunguzi ambao humsaidia mwanafunzi kuongeza maarifa na kukuza taaluma.

Ni moja ya eneo la shule ya sekondari, eneo ambalo hutumika kutoa mafunzo kwa vitendo ikiwa jina rasmi la eneo hili ni maabara, ambapo nia na madhumuni ya eneo hili ni kuhakikisha wanafunzi wanapata maarifa na kukua kitaaluma.

Ni moja la eneo la shule ya msingi, eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya mapumziko ya wanafunzi ikiwa eneo hili lina malazi kwa ajili ya kupumzisha akili ya wanafunzi kutokana na uchovu wa siku nzima ikiwa faida mojawapo ya eneo hili ni kuhakikisha mtoto anakuwa kitaaluma.

Ni moja ya mwalimu wa jinsia ya kike anayefundisha, shule ya sekondari ikiwa mwalimu huyu yupo katika zoezi na kusahisha madaftari ya wanafunzi, kitendo ambacho kinamsaidia kujua madhaifu ya wanafunzi wake, hali ambayo inapelekea kukuwa kitaaluma.

Ni wanafunzi wa jinsi ya tofauti waliokaa katika moja eneo la chuo lenye miti mirefu inayosaidia uwepo wa hewa safi, ikiwa hewa hiyo inasaidia uelewa kwa wanafunzi hao hali inayopelekea kukua kitaaluma.

Ni moja ya darasa la chuo, lililosheheni wanafunzi wa jinsia ya kike; wanafunzi ambao wanapata mafunzo kutoka kwa mwalimu aliyekuwa mbele ya darasa hilo, ikiwa mwalimu huyo anatoa mafunzo kwa maneno na vitendo, ili kuwasaidia wanafunzi hao kupata maarifa na kukua kitaaluma.

Ni moja ya darasa la chuo, darasa ambalo lina wanafunzi wa jinsia tofauti, wanafunzi ambao wamefika darasani hapo ili kupata maarifa kutoka kwa mwalimu, ikiwa mwalimu wao anawafundisha kwa tabasamu na upendo, hali inayowajengea urafiki na kuwasaidia wanafunzi hao kukua kitaaluma.

Ni watu wajinsia tofauti walikuwa katika moja ya eneo la chuo ikiwa watu hawa wapo katika mafunzo ya vitendo wakijifunza jinsi ya kunyoa, ikiwa nia na madhumuni ya mafunzo haya ni kuhakikisha watu hawa wanakwenda kujiajili au kuajiliwa hali itakayo wasaidia kujikwamua kiuchumi.

Ni miongoni mwa wanafunzi wa jinsi ya tofauti waliokuwa wamehitimu masomo yao katika moja ya chuo, ikiwa wanafunzi hao waliovalia majoho wanarusha kofia juu ikiwa ni ishara ya furaha kutokana na kuhitimu masomo yao katika chuo.

Ni moja ya chuo kinachotoa mafunzo kwa wanafunzi wa jinsia tofauti, ikiwa wanafunzi hao wameketi katika viti, hali ya kuwa wamejikinga na barakoa kutokana na magonjwa mlipuko. Ambapo wanafunzi hao wanapata mafunzo kutoka kwa mwalimu aliyekuwa mbele ya darasa, ili kupata maarifa na kukuza taaluma.

Ni moja ya eneo la chuo ambalo lina watu wa jinsia tofauti wakiwemo wasichana na mvulana, ikiwa eneo hili lina malazi kwa ajili ya mapumziko kwa wanafunzi kutokana na uchovu wa masomo ya siku nzima, ikiwa inaaminika mapumziko ni sehemu ya kupumzisha akili.

Ni moja la eneo la chuo ambalo limejikita na mafunzo ya ufundi stadi, eneo hili lina wanafunzi wa jinsia ya kiume, wanafunzi ambao wanajifunza kutatua matatizo ya vifaa mbalimbali vinavyotumiwa na watu, hali ambayo huwasaidia kujiajiri na kujikwamua kiuchumi.

Ni moja ya chuo kilichojikita katika mafunzo ya ufundi stadi, na vitendo ikiwa chuo hiki kina uwepo kwa mchanganyiko wa watu wa jinsi ya tofauti, watu ambao wanapata mafunzo ya vitendo ikiwa nia na madhumuni ya mafunzo haya ni kujiajiri au kwajiriwa.

Ni miongoni mwa watu wa jinsia ya kiume, waliokuwa katika mafunzo ya ufundi stadi na vitendo; ikiwa watu hawa wapo katika moja ya darasa wakijifunza kutengeneza vitu mbalimbali vya samani, ikiwa ni sehemu ya mafunzo wanayoyapata ili kupata ujuzi utakaoweza kuwasaidia kujiajiri au kuajiriwa.